Hapa kunao watu ambao wanaonekana wakipima joto kwa mzee huyu. Madaktari hawa wanaonekana wakiwa wamevalia sare za kazi. Pia hapa kunao jumba ambayo imejengwa hapa.

Hapa kunao daktari, anaonekana akiwa amevalia barakoa, pia kuna kitu ambayo anaonekana akishikilia ndani ya kioo, hapa pia kunao mashine ambazo anatumia kupimia dawa.

Hapa kunao daktari . Anaonekana akiwa amevalia miwani . Pia hapa kunaye mgonjwa ambaye anaonekana akiwa amepanua mdomo . Daktari anaonekana akiwa ameng'oa meno ya mgonjwa huyu .

Hili ni kliniki ambayo inatumiwa kwa kutibu meno. Ina jina ya Fine Touch Dental Care . Hapa ni pahali ambapo unaweza kwenda kujiandikisha kabla ya kwenda kumuona daktari.

Hapa kunao chupa za dawa. Zinaonekana kuwa dawa hizi ni za kudungiwa kwa watoto wadogo. Hii ni dawa ambayo inayotumiwa ili kuzuia ugonjwa wa measles na kuwapa watoto afya mzuri wanavyoendelea kukua.

Hii ni posti ya stima. Kunao jina ambayo imeandikwa hapa na pia imeandikwa kuwa kumvuta mpenzi, biashara, nyota. Pia ina nambari ambazo unaweza ukazipiga.

Hapa kuna mporomoko wa nyumba, nyumba hii inaonekana kuwa ilikua ya ghorofa pia hapa kunao kijana ambaye anaonekana akiangalia jumba hili ambalo limeporomoka.

Hapa ni shuleni na humu kunao watu ambao wanaonekana wameshikilia karatasi kwenye mikono yao. Pia hapa kwenye meza kunao taweli ambazo zinatumiwa na wasichana.

Hapa kunao madaktari wawili pia kunaye mtu ambaye ameketi chini, anaonekana kuwa mgonjwa huyu ana tatizo la sikio, daktari ametumia chombo chake kuigiza sikio ya mtu huyu.

Hapa ni barabarani. Na humu kunao msongamano wa magari. Kunaonekana kuwa kumetokea mafuriko hapa kwenye barabara. Watu wanaonekana wakipita kandokando ya barabara, ili wasiweze kutokea na ajali.

Hapa kunao chupa ya dawa miwili, dawa hizi zinaonekana kuwa ziko kwenye chupa ndogo pia zinatumiwa kwa kuchanja watoto wadogo ili kuzuia ugonjwa wa misoli kwa watoto.

Hapa kunao mkusanyiko wa watu na huku chini kunaonekana kuwa kuna mtoni huku. Kunaonekana kuwa maji imeweza ikaporomoa barabara hii na kuharibu miti kando kando ya barabara.

Hapa ni hospitali, na humu kunao madaktari wawili, ambao wanaonekana wakimshugulikia mgonjwa ambaye amelazwa chini, anaonekana akiwa amefungua mdomo wake ina maana kuwa ana tatizo la meno.

Hapa kwenye meza kunayo chupa ya dawa . Inaonekana kuwa chupa hii ni ndogo . Pia hapa kunayo sirinji ambayo inatumiwa kuvutiwa dawa hii na kuchanjwa kwa mtoto mdogo .

Hapa ni hospitali, na hili ni jumba ambacho watoto wanatibiwa. Hapa kuna mama ambaye anaonekana akiwa ameshikilia ,mwanawe ili aweze kupata chanjo.

Hapa kunao mkono wa daktari ambaye anaonekana akiwa amevalia glovu, tena kwenye mkono wake ameshikilia dawa yenye iko kwenye chupa ndogo, tena amebeba sirinji kwenye mkono wake.

Hapa kunao watu wawili wanaonekana wakiwa wamevalia nguo za kujikinga kutoka kichwani hadi miguu . Wanaonekana wakibeba mitungi . Mitungi haya yamechorwa kitu ambayo inaonyesha kuwa vitu ambavyo viko hapa ndani ni hatari .

Hapa kunao daktari, anaonekana akimfanyia mazoezi mtoto huyu ambaye amelazwa chini, ina maana kuwa mtoto huyu ana tatizo la miguu. Daktari anafanya kila kitu aliwezalo ili kumsaidia.

Hapa ni sehemu ambapo watu wanaenda ili waweze kutega maji, inaonekana kuwa maji haya yametolewa na wizara ya maji hapa, sehemu hii inaonekana kuwa ina ukame mwingi.

Hapa inaonekana kuwa ni sehemu ambapo kunao ukame mwingi . Hapa pia kunao jengo ambalo watu wa sehemu hii wanaenda kujipatia maji . Wanaonekana wakiwa wamepanga laini na mitungi yao .

Hii ni dawa ambayo iko kwenye chupa. Dawa hizi zinaonekana kua ni za kumeza. Ina jina ya iron plus pia ina vitamin c ,folet vitamin B6 na b12 . Pia hapa ina maelezo kuhusu jinsi dawa hizi zinavyotumika kwa mwili.

Hapa kunao watu ambao wanaonekana wakiwa wamekusanyika hapa, daktari wanaonekana pia wakiwa sehemu hii, hapa mbeleni kuna mama ambaye anaonekana akiwa amepeana sikio lake daktari aweze kuikagua.

Hapa ni hospitali, na humu ni pahali ambapo watoto wadogo wanaegezwa, watoto hawa wanaonekana kuwa walizaliwa wakiwa na ulemavu, ama wamezaliwa kabla ya kufikia miezi.

Hapa kunao daktari na mama ambaye anaonekana akiwa amempeleka mwanawe hospitali. Na hapa ni jumba ambayo inatumiwa kutibu watoto wadogo. Daktari anaonekana akimnyunyizia mtoto dawa kwa mdomo.

Hapa ni sehemu ambapo inaonekana kuwa mafuriko pameathiri, kunao jumba ambayo inaonekana kuwa imehathirika na maji sana. Watu wanaonekana wakimsadia mwenyeji wa nyumba hii kubeba vitu vyake.

Hapa kuna mama ambaye anaonekana akiwa amejifungua hivi punde. Anaonekana akimwangalia mwanawe kwa uso. Anaonekana akiwa ameketi kwenye kiti cha hospitali.

Hapa ni hospitali, tena hapa ni mahali ambapo kina mama wajauzito wanajifungua, hapa kuna mtoto anaonekana kuwa amezaliwa hivi bunde, daktari anaonekana kumfunika na leso hili mtoto huyu aweze kupata choto na haziweze kupatwa na baridi, daktari anafanya liwezalo kumsaidia mtoto huyu kuwa na afya mzuri.

Huku ni hospitali. Hospitali hii ni ya meno. Hapa jini imeandikwa jina Dental care. Tena huko juu kuna skrini ya televisheni. Hapa unapokuwa na tatizo la meno unakuja huku na unatatuliwa tatizo hilo na upate tiba kwa haraka iwezavyo.

Hapa kuna watu ambao wamekuja ili waweze kupata chanjo. Pia hapa kuna hema ambayo imeweza kutengenezwa ili daktari waweze kukaa hapa na kusaidia watu kupata chanjo ili kuzuia kuenea kwa virusi vya corona.

Hapa kuna chupa ya dawa ambazo zinadungiwa kwa watoto. Dawa hizi ni dawa za measles . Hapo kwenye katoni ile ya dawa imeandikwa kuwa measles, mumps and rubella virus vaccine . Hii hutumiwa kwa watoto wadogo ili kuzuia ugonjwa ambayo inaletwa na kutodungwa watoto hao.

Hizi ni dawa ambazo inadungiwa kwa watoto ambao wako miezi tisa. Dawa hizi inazuia ugonjwa wa measles . Pia unasaidia watoto kutokuwa na ulemavu hapo mbeleni. Ugonjwa huu unaweza ukauwa watoto wadogo.

Hapa kuna gari. Gari hili linaonekana kuwa ni aina ya Nissan. Pia kuna madaktari hapa ambao wanaonekana wakiwa wamevalia nguo zinazofanana. Tena kwenye midomo yao wamevalia barakoa. Hii inaonyesha kuwa ni ule wakati ambao kulikuwa na ugonjwa wa Corona. Na barakoa ilikuwa inatumika ili kuzuia kupatwa na virusi hivyo.

Hapa ni hospitali na humu hospitali kunaonekana daktari ambaye ni mwanakike tena kuna mgonjwa ambaye amekuja hapa hospitali. Hapa kwa meza kuna kitabu ambayo daktari anaweza kusajili watu na tena magonjwa ambayo wanaugua. Pia hapa kwenye meza kuna sabuni ambayo inatumiwa kunawa mikono.

Hapa ni taoni. Taoni humu kunaonekana kuwa kuna majumba ya kila aina. Pia huku kuna watu wawili ambao ni wa kiume na mwingine ni wa kike. Pia moja ni mwanaafrika na mwingine anaonekana kuwa anatoka nchi za ng'ambo.

Hapa ni kundi ya madaktari , madaktari hawa wanaonekana wakiwa wamevalia nguo za kujikinga kutoka kichwani hadi miguuni. Moja wao anaonekana akiwa amebeba mtungi kwenye mgongo wake, pia hapa chini kuna mtu ambaye anaonekana ameaga. Pia mtu huyo ananyunyuzia sawa hapa ili viruzi vizisambae.

Hapa kunao kina mama watatu , mmoja wamama hawa ni daktari , anaonekana akivuta dawa akitumia siringi ili aweze kudungia watu ambao wanaonekana wakimsubiria hapa nje. Dawa hizi zinaonekana kuwa ni dawa ambazo ni za kuzuia ugonjwa wa korona.

Hapa ni darasani. Hapa darasani kuna wanafunzi wengi. Kila mwanafunzi anaonekana akiwa ameshika karatasi ambayo wanasoma. Mwalimu anaonekana akiwapa maelezo kwa wanafunzi hawa kulingana na somo ambalo linafunzwa wakati huu.

Hapa kuna madaktari wawili, madaktari hawa wanaonekana kuwa wamevalia nguo za kiudaktari ,tena wamevalia barakoa, hapa chini kuna mtoto ambaye amelazwa. Madaktari wanaonekana kumtibu kwa kiutaratibu ili aweze kua na afya nzuri baada ya kutoka hospitali

Hapa kuna watu ambao wanaonekana kuwa wameadhiriwa na mafuriko. Wanaonekana kutembea kwenye maji ambayo imesambaa huku. Pia, hii ina madhara mengi kwa sababu inaweza ikaleta magonjwa kama bilhazia na kipindupindu. Pia, inaweza ikaathiri maisha ya watoto wadogo ambao hawajui maji inaweza ikaua.

Hapa kuna mama na pia kuna baba. Mama anaonekana kuwa amejifungua hivi punde. Baba anamshika mtoto huku akimwangalia jinsi alivyo. Pia hawa ni wazazi wa mtoto huyu. Wanaonekana kuwa na furaha kubarikiwa na mtoto.

Hapa kuna madaktari ambao wanaangalia mtoto mdogo. Mtoto huyu anaonekana kuwa alizaliwa kabla ya kufikia miezi. Tena, anaonekana kuwa bado yupo hospitalini hadi aweze kukua vizuri, kama mwili wake umekuwa na nguvu unaofaa.

Hapa kuna chupa mbili za dawa ambazo ni za maji maji pia hapa kuna chupa ambayo ina dawa ya kumeza. Hapa kwenye meza pia kuna sirinji. Dawa hizi zinapewa kwa watoto wadogo ambao wako chini ya miezi mitatu ili kuzuia ugonjwa wa yellow fever huku wakikuwa wakubwa.

Hawa ni madaktari wawili. Madaktari hawa wanaonekana wakiwa wamevalia barakoa. Tena wote wawili wamevalia miwani. Kuna mama ambaye amelazwa chini. Anaonekana akiwa amepanua mdomo. Ina maana kuwa mama huyu ana tatizo la meno. Madaktari wanaonekana wakitumia mashine yao ili kutatua tatizo la mama huyu.

Hapa ni darasani. Darasani humu unaonekana kuwa mwalimu anamwangalia mtoto ambaye anapeana maelezo kwa wanafunzi wengine. Wanafunzi wameketi kwa viti ya umbali. Hii inaonyesha kuwa bado corona ulikuwa kubwa wakati huo.

Hapa kuna mmama ambaye anaonekana kuwa ni daktari. Mama huyu anaonekana akiwa amebeba vyombo ambavyo vinatumiwa kwa wagonjwa ili kuwatibu kama ipasavyo. Pia anaonekana kuwa na furaha wa kazi yake ambayo anaifanya kila wakati.

Hapa ni msitu. Msitu humu kunaonekana kuwa kuna moto mkubwa sana. Moto huu unasababishwa sana sana kwenye misitu kutokana na watu ambao wanachoma makaa. Hao ni watu ambao wanaharibu misitu yetu. Pia, inaweza ikaleta madhara mengi kwenye msitu na ku

Hapa ni msitu, msitu huu unaonekana kuwa umevamiwa moto, moto kwa msitu inaletwa sanana na watu ambao wanachoma makaa kwenye msitu, pia hapa kuna watu ambao wamekuja ili kusaidia kuzima moto huu ili usiharibu msitu.

Huyu ni daktari. Pia hapa kuna mkusanyiko wa madaktari. Wanaonekana kushughulikia watu huku . Hapa mbeleni kuna daktari mmoja ambaye amevalia koti nyeupe. Tena kwenye mdo wake anaonekana kua amevalia barakoa. Tena kichwani mwake ana tochi ambaye anatumia kumumikia wagonjwa.

Hizi ni dawa, dawa hizi kuna zenye iko katoni na zingine ziko kwa machupa ndogo ndogo. Hapa kuna mikono ya daktari ambaye anaonekana kufuta dawa akitumia sirinji. Dawa hizi zimepewa kwa watoto wadogo ambao wako miezi tisa ili waweze kuzuia ugonjwa wa ngozi.

Hapa kuna mtu ambaye anaonekana akiwa amevaa nguo za kujikinga kutoka kichwani hadi miguuni. Kwenye mgongo wake amepepa mtungi ambayo ameiweka dawa. Anaonekana kunyunyuzia kila kona katika jumba hili dawa hizi. Hii inasaidia kuzuia usambazaji wa ugonjwa wa Corona.

Hapa ni hospitali, na hapa kuna mama ambaye anaonekana akiwa amejifungua hivi punde. Anaonekana kuwa na furaha huku akimwangalia mwanawe ambaye amemzaa, pia anaonekana kuwa na furaha sana. Huko nyuma kuna kabati ambayo wagonjwa hutumia kueka chakula hapo.

Hapa ni mtoni Mtoni huu unaonekana kuwa hakuna mahali pa kupita. Hapa kuna watu ambao wamejitolea ili kusaidia watu waweze kufuka mto. Kuna mama ambaye amebeba kwa mgongo ili asiweze kubebwa na maji. Hapa kando kando kuna watu ambao wamesimama kuwaangalia.

Hizi ni dawa ambazo ni za kumeza. Dawa hizi inaonekana kuwa inaongeza chumvi kwa mwili. Pia hapa chini imeandikwa non constipating gentle on stomach support energy . Hii inamaana kuwa dawa hizi ina manufaa mengi kwenye mwili ya binadamu. Hizi dawa hutumiwa sana sana kwa kina mama ambao ni wajawazito na hawana iron kwa mwili yao.

Hizi ni dawa ambazo zinatumiwa ili kuongeza vitamini kwenye mwili, pia dawa hizi zinatumiwa sana sana na kina mama wajawazito ili waweze kupata vitamini inayotosha kwenye mwili zao na keshoye wakuwe na watoto wenye afya bora.

Hapa ni hospitali pia hili ni jumba ambacho imetengewa kwa watoto wadogo watoto wanaonekana kupewa dawa huku za kuchanjwa ,dawa hizi ni za kupunguza magonjwa ambazo zinaweza kuadhiri afya ya watoto huku wakikuwa hapo mbeleni na kuadhiri maisha yao.

Hapa ni njiani, njiani humu kumetokea mafuriko, hapaonekani njia, watu hao wanaonekana kufanya kila jambo waliwezalo, ili waweze kusafiri kwa kutumia pikipiki, hii inaeza kuleta madhara mengi kama ajali barabarani.

Hapa ni chumba la mganga. Hapa kuna vivaa ambavyo waganga wanatumia kugangamua vitu vya. Pia vimewekwa kwenye vibakiti tofauti tofauti. Hizi ni dawa ambazo zinatumiwa na waganga sana sana kuwarogea watu. Tena kuna mashanga ambazo zinatumika huko.

Hapa ni hospitali na humu kunaonekana watu ambao wanabeba mitungi ya oksijeni kuelekea chumbani. Pia hapa kuna lori ambayo imeegeshwa hapa nje. Hapa pia kuna majengo ambayo inatumika huku kwenye hospitali kutibu wagonjwa hapa.

Hapa kuna daktari ambaye anaonekana akimdungia dawa mwanamke mmoja hapa, pia hii inaonyesha huu ni dawa ambazo inatumiwa kuzuia ugonjwa wa Corona. Mama huyo anaonekena akiwa amevalia barakoa, kuonekana kuwa anafata maagizo ambazo zinafaa ili kuzuia ugonjwa wa Corona.

Hapa kuna dawa ambazo ziko kwenye chupa ndogo. Tena kuna dawa ambazo zimepangwa kwa meza tatu tatu. Dawa hizi zinaonekana kuwa ni ya ugonjwa fulani. Unaweza kutumia dawa hizi kama inaweza ikatibu ugonjwa wako. Pia unafaa kufuata maagizo ya daktari wakati unapomeza dawa.

Hapa ni hospitali na hapa kuna madaktari wawili ambao wanaonekana kushughulikia mgonjwa ambaye yuko kwa hali mahututi madaktari wanafanya kila kitu waliwezalo ili waweze kumsaidia kuokoa mama huyu. Mashine ambazo ni za kutibu wagonjwa zimewekewa kwenye mama huyu.

Hapa kunaonekana kuwa kuna maporomoko ya manyumba. Hii maporomoko inaletwa na maji ambayo ipo kwenye mto huu. Huko juu kuna majengo ya gorofa ambayo haiwezi ikaathiriwa na maji kama haya. Watu wenyeji wa hapa wanaonekana kuwa wameteseka sana.

Hizi ni dawa ambazo inatumiwa kwa kuongeza vitamini kwenye mwili. Dawa hizi ni za kunywa. Ipo kwenye chupa ambayo imeandikwa jina Olympia . Pia, dawa hizi unafaa kutumia kulingana na ugonjwa wako, tena unafaa kufuata maagizo kutoka kwa daktari jinsi ya kutumia dawa hizi.

Hii ni dawa, dawa hizi ziko kwenye chupa ndogo tena hapa kuna sireji ambayo inatumiwa kupewa mgonjwa dawa kwa kutumia sireji hii, dawa hizi zinatumiwa kwa kuzuia ugonjwa wa corona ili usiweze kuenea na kusambazwa kwa watu wengine.

Hapa ni hospitali, humu hospitali kunaonekana madaktari ambao wanafanya kazi yao huku, wanaonekana kuwa wamevalia sare za udaktari, tena kuna mtoto ambaye amelazwa chini, daktari anaonekana kuwa na mashine ambazo anazitumia kumtibu mtoto huyu. Mtoto huyu anaonekana kuwa na tatizo la meno.

Hapa kuna mtu ambaye anaonekana akiwa amevalia nguo za kujikinga kutoka kichwani hadi miguuni. Anaonekana akiwa amebeba kifaa cha kutumia kunyunyizia dawa kwenye ukuta. Hii inasaidia kuzuia ugonjwa wa Corona ili usisambae wakati watu wanashika ukuta huo.

Hivi ni vyoo. Vyoo hivi vinaonekana ni ya serikali. Inapatikana sana sana kwenye mataoni kwa sababu huko kwenye taoni lazima ulipie pesa ili uweze kutumia choo cha watu. Hii serikali imesaidia watu sana kupata vyoo ambavyo wanaweza kujisaidia bila malipo.

Hapa kuna dawa za kumeza. Dawa hizi zimepangwa kwenye pakiti. Kila pakiti ina dawa kumi. Pia hapa kando kuna chombo ambacho hutumia kupimia joto kwenye mwili wa binandamu. Pia husaidia kujua hali ya mtu wakati ni mgonjwa na wakati uko sawa.

Hapa ni barabarani, humu kwenye barabara kunaonekana kuwa kuna mafuriko watu wanajitahidi kutembea ndani ya maji ili waweze kufika nyumbani salama huko pia kuna taoni pia shule ambayo imeathiriwa pia na mafuriko kama haya ambayo iko kwenye njia.

Hapa kuna mama ambaye anaishi kwenye majumba ya kukodisha, anaonekana kuwa na furaha akiwa anatega maji hapa nje kwenye machumba wanamoishi. Hii ni kazi kubwa ambayo serikali imewafayia watu kama hawa ili waweze kupata maji ya kujiisaidia nayo na kuwa na afya bora.

Hapa ni mimea, tena ni mimea ya mahindi. Kwenye mahindi hizi kuna panzi ambazo zimejipanga kwenye mahindi. Hii inaleta madhara mengi kwa sababu panzi ikivamia mimea, yanamaliza, hayabakishi hata, hata kijani hata moja.

Hapa kuna daktari mmoja pia kuna mama ambaye amempeleka mwanawe ili aweze kutibiwa. Daktari anaonekana kuwa amevalia barakoa tena ako na chupa ya dawa kwenye mikono yake. Mtotoa anamwangalia daktari jinsi anavyofungua dawa ya kumpea ,mtoto huyu.

Hapa ni hospitali, tena hii inaonyesha kuwa ni jumba cha meno. Kuna daktari ambaye ni mama. Amevalia sare za udaktari ya kala nyekundu, pia yeye amevalia barakoa. Anaonekana akiwa amebeba chombo ambacho inatumiwa kuonyesha wagonjwa jinsi ya kutumia kusafisha meno.

Hapa ni hospitali. Tena hapa kuna mama na pia kuna daktari. Daktari anaonekana kuwa na furaha huku akimpea dawa mtoto huyu mdogo. Dawa hizi husaidia mtoto kuwa na vitamini inayotosha kwenye mwili na mtoto kuwa na afya bora kila wakati akikua.

Hapa ni hospitali na humu ni chumba ambacho kina mama ambao wamejifungua wanalala. Mama huyu anaonekana kuwa amejifungua hivi punde. Amevalia nguo ya hospitali tena huko juu kuna neti na hapa kuna kabati ambayo wagonjwa wanaweza kuziweka chakula hapo.

Hapa Kuna mtu ambaye amevalia nguo za color nyeupe. Nguo hizi amejikinga nayo kutoka kichwa hadi mguuni. Mgongo wake anabeba mtungi wa dawa. Anaonekana kunyunyizia dawa kwenye mimea hili kuondoa magugu na midudu.

Hapa kuna akina mama ambao wamebeba mitungi kwenye migongo yao inaonekana kuwa hapa ni sehemu ambapo maji hapapatikani. Mvua hupatikana hapa ikiwa ndogo inaonekana kina mama hawa wanaendea maji pahali ambapo ni mbali.

Hapa kuna mkusanyiko wa watu. Watu hawa wanaonekana kuwa wamekuja kupata tiba ya ugonjwa ya ukimwi. Pia watu wanakuja pia kupata maelezo ya kutumia wakati mtu ana ugonjwa wa virusi vya ukimwi.

Hizi ni dawa ambazo ziko kwenye chupa ndogondogo. Dawa hizi zinaonekana kuwa imeandikwa ina dosi tano tano. Pia dawa hizi zinatumiwa kudungiwa watu. Hizi ni dawa ambazo zilikuwa zinadungika kwa watu ili kuzuia ugonjwa wa Corona usisambae. Pia kuna dawa hizi zilikuwa zinapewa mara tatu kwa mtu mmoja.

Hapa ni chumba cha watoto huko hospitalini, watu ambao wana watoto wawili wanaonekana wakiwa wamekuja kuangalia watoto wao, hapa kuna mtoto ambaye amelazwa anaonekana kuwa wazazi wake wanamwangalia vyenye mtoto wao anaendelea.

Hapa ni hospitali na daktari huyu akija anaonekana akimdunga mtu huyu, hii inaonekana kuwa chanjo hii ni chanjo ambayo inatumiwa kuzuia ugonjwa wa korona, watu hawa wanaonekana kuwa wanavalia barakoa pia daktari huyu anonekana kuwa amevalia glovu na tena mguu ya kujikinga kutoka kichwa Hadi mguuni.

Hizi ni dawa ambazo zinapewa kwa watoto wadogo .Pia dawa hizi ni za kunywa. Ziko kwenye chupa ndogo. Tena katoni yake imeandikwa jina ya dawa hizi, 'Azithromycin'.Dawa hizi pia daktari anaweza kukuandikia jinsi ya kutumia dawa hizi kwenye katoni hii.

Hii ni chupa ya dawa. Dawa hii inaoneka kuwa iko kwa dawa ya chupa ndogo. Tena kuna syringe ambayo iko kando yake. Kwenye chupa hii imeandikwa MMR Measles murps Rubella . Hii ni dawa ambayo hudungiwa kwa watoto wa miezi tisa ili waweze kutoshikwa na ugonjwa huu.

Hapa kuna daktari ambaye ni mama. Anaonekana akiwa amevalia shati ya udaktari. Tena anaonekana akimdunga mwanaume ambaye yuko hapa hospitali. Wote wawili wamevalia barakoa. Hii inaonekana kuwa ni chanjo ambayo ilikuwa inatumiwa ili kuzuia ugonjwa wa corona usizambae.

Hapa kuna mkusanyiko wa watu. Watu hawa wanaonekana kuwa wamekuja ili kushuhudia kisa ambacho ilitokea hapa. Inaonekana kuwa kuna maduka ambazo zilichomeka. Hapajulikani kuwa jambo hili lilitokea kutokana na nini. Labda kuna watu ambao waliathiriwa pia na mkaza huo wa moto.

Hizi ni dawa ammbazo ziko kwenye chupa ndogo ndogo. dawa hizi inatumiwa kudungiwa watu. Dawa hizi zinatumiwa maji moto ili iweze ikaunganishwa na hizi unga unga ili iweze kudungiwa kwa mtu na kupata matibabu kwa haraka.

Hapa ni kundi ya kina mama, kina mama hawa wnaonekana kuwa wamevalia leso ambazo zinafana na ngozi ya chui, kina mama hawa wanaonekana kuwa wanafanya mambo ya kizamani, pia kuna mama mmoja ambaye anaonekana kuwa amebeba mti kwenye mkono wake, tena mwingine anaonekana kuwa ameketi chini bure.

Hapa ni vyooni. Vyooni humu kunaonekana kuwa ina milango tatu inaonyesha kuwa hivi ni vyoo tatu imechengwa vizuri. Pia kuna mzee ambaye anaonekana kuwa na ulemavu akiwa anatembea na kitu yake ya kutembea akiwa amesimama nje ya vyoo hivi.

Hapa ni duka ambayo, inaonekana kuwa ni duka ya kuuzia dawa ya kienyeji. Dawa hizi zimewekwa kwenye machupa ya aina tofauti tofauti , tena imefungwa vizuri . Huko juu kunao vitu kama uteo ambayo imeshonwa kwa kutumia vifaa ambavyo vilikuwa vinatumiwa kitambo na watu wakitambo.

Hizi ni dawa, dawa hizi inaitwa supramax na ingine inaotwa alvamox, dawa hizi ni za kumeza, kila pakiti imepangiwa dawa kumi, pia dawa hizi zimewekwa katonj na zingine zimewekwa kwenye chupa. Unafaa kutumia dawa hizi kama unavoelezewa na daktari ukiwa mgonjwa.

Hapa ni hospitali, kuna daktari ambaye ni mama, tena hapa kuna mama ambaye anafanyiwa mazoezi kwa kutumia mashine ambazo ziko hospitalini, labda mama huyu ama tatizo la macho, anafanyiwa mazoezi haya ili aweze kuona vizuri.

Hii ni dawa Dawa hizi zina jina Ngirisugu Inatibiwa ugonjwa wa henna Dawa hizi ziko kwenye mkebe Ni dawa za kumeza Unafaa kutumia dawa hizi kulingana na maagizo kutoka kwa daktari ili uweze kupata tiba kwa haraka

Hapa ni chupa la dawa. Chupa hili ni ndogo sana. Tena hizi ni dawa ambazo hudungiwa kwa watoto wachanga ambao wako jini ya umri miezi tatu. Dawa hizi hupewa kwa watoto ili kuzuia ugonjwa wa polio. Polio inaweza ikamfanya mtoto kuwa na ulemavu huku mbeleni.

Hapa ni hospitali, pia hapa ni mahali ambapo wanafanyiwa upasuaji. Madaktari wanaonekana wakiwa wamevalia sare za udaktari pia wamevalia barakoa na kofia za kuvaliwa kwenye kichwa. Pia hapa kuna mashine ambayo inatumiwa kumulika watu ambao wanafanyiwa upasuaji.

Hapa Kuna daktari. Daktari huyu anaonekana kuwa amevalia glovu. Tena apa kwenye meza Kuna mashine ambazo zinatumiwa kutibu wagonjwa .Pia kuna tarakilishi hapa kando ambayo anatumia Kwa kusajili watu ambao wanaingia na kutoka kwenye hospitali . Anaonekana kuandika kitabu chenye Iko Kwa meza.

Hizi ni dawa za kumeza. Dawa hizi zipo kwenye chupa ambayo imefungiwa. Pia dawa hizi zinatumiwa na wagonjwa ambao inatumika kwenye ugonjwa hii. Dawa hizi pia unafaa kupata ushauri wa daktari kabla ya kutumia na kulingana na ugonjwa ambao unaugua pia unaweza kutumia dawa hizi.

Hii ni chupa ndogo enye dawa enye majimaji. Dawa hizi imeendikwa kuwa MMRvaxPRO . Hizi ni dawa ambazo zilikuwa zinatumiwa kutumiwa kwa kukoroga dawa ambo ni unga unga ili waweze kudungiwa kwa mtu ambaye ni mgonjwa.

Hapa Kuna kina mama ambao wamekuja kuwaleta watoto wao ile waweze kuchajwa pia hapa Kuna madaktari ambao wapo tayari kuwa saidia kina mama hapa kuwapa watoto wao dawa. Wanaonekana kuwa na furaha kwa sababu watoto Hawa wameweza kupata dawa ya kuwasaidia kwa maisha ya hapo mbele.

Hapa ni hospitali ,daktari huyu anaonekana kuwa anatumia chombo chake ili aweze kumsaidia mgonjwa huyu ,hii ni mashini ambayo inatumiwa kukagua macho ya mgonjwa , daktari anafanya uchunguzi ili aweze kujua jinsi ya kumsaidia mgonjwa huyu na aweze kupata matibabu kwa haraka.

Hizi ni dawa ,dawa hizi ni za kumeza zinaonekana kuwa dawa hizi ziko kwenye katoni , kwenye katoni pia inaonekana kuwa ni dawa za kuzuia ugonjwa wa ngozi kwa watoto ,dawa hizi hudungiwa kwa watoto wachanga ambao wako miezi tisa.

Hapa ni hospitali, hapa kunaoanekana kuwa kuna watu wengi ambao wamekuja kukusanyika huku. Pia madaktari wanaonekana wakiwa wamevalia nguo za kujikinga ili wasiweze kupatwa na virusi vya korona .Hapa kuna mtoto ambaye ananyunyiziwa dawa kwenye mdomo.

Hapa ni nyumbani mwa mtu. Viti vimetandikwa vizuri. Tena huko nyuma kuna dirisha. Hapa kuna daktari ambaye amemshikilia mtoto mdogo ambaye anaonekana kulala. Daktari huyu anaonekana akiwa amevalia sare za udaktari. Anaonekana kupeana maelezo kwa mama wa mtoto huyu.

Hili ni shamba, shamba hili limepandwa mahindi. Hapa kuna mtu ambaye anaonekana akiwa amevalia glovu na nguo ya kujikinga ili asipatwe na dawa. Pia mgongo wake anapepa mtungi. Mtungi huo anatumia kunyunyizia dawa kwenye mahindi ili kutoa vidudu ambavyo vinaaribu mahindi.

Hapa kuna mkusanyiko wa watu, pia hapa ni barabara, watu wamekuja ilikuona kiza cha moto ambayo imejitokeza huku. kuna moshi kubwa sana tena moto inaonekana. Pia inaonekana kuwa kuna ajali ambayo imetokea sehemu hii ambayo imeleta moto kuenea.

Hapa kwenye meza kuna dawa ambazo zimewekwa kwenye mapakiti, dawa hizi zinaonekana kuwa ni dawa za kienyeji, dawa hizi ni nzuri kwa afya ya binadamu kwa sababu haitumii kemikali kwa kuunda dawa, pia hapa kuna kiti na vitabu vya kusajili wagonjwa.

Hapa kuna dawa ambazo zipo kwenye chupa ndogo na zingine ziko kwenye katoni ambayo imepangiwa dawa ,hizi ni dawa ambazo zinadungiwa kwa mtu, pia dawa hizi zilikuwa za kuzuia usambazaji wa ugonjwa wa corona ili watu wawe na afya nzuri.

Hapa kuna kina mama wawili, wanaonekana kusoma vitu ambavyo viko kwenye kitabu, kuna mama ambaye anaonekana kuwa ni mjamzito . Pia kuna nguo ambazo zimewekwa kwenye laini kwa ukuta, tena hapa kwenye meza, kunao televisheni, na pia kuna kitanda huku mahali ambapo wanakaa.

Hapa kuna daktari ambaye anaonekana kuwa ana glovu kwenye mikono yake. Tena kuna mashine ambayo anatumia kukagua meno ya mgonjwa huyu. Mgonjwa huyu anaonekana kuwa na tatizo la meno. Daktari huyu anafanya kila kitu aliwezalo ili aweze kumsaidia mgonjwa huyu.

Hapa ni hospitali na huu ni chumba ambacho watu ambao hawawezi wana ulemavu wa kutembea wanakuja ili waweze kufanyiwa mazoezi. Huko kando kuna vitu ambavyo watu ambao hawatembei wanatumia ili waweze kutembea kwa peke yao. Hapa kuna daktari ambaye anamfanyia mazoezi mgonjwa mmoja.

Hii ni karatasi ambayo ina jina ya daktari Galazinga. Hapa ni daktari ambaye ni mganga ambaye anasaidia watu kwa kufanya mapenzi vizuri. Pia hapa jini ina nambari ya simu ambayo unaweza ukapiga na kupata daktari huyu.

Huyu ni mtu ambaye amevalia nguo za kinga kutoka kichwa hadi mguuni , anaonekana kubeba mashini ambayo anatumia kunyunyizia dawa kwenye ukuta, labda hapa ni pahali ambapo palikuwa pameathiriwa na virusi vya corona hii husaidia kutosambaa kwenye virusi hivi.

Hizi ni dawa za kumeza. Dawa hizi zina jina Core Supplement Pack. Dawa hizi pia zimewekwa kwenye mapakiti. Pia hapa kwenye meza, kuna maji ambayo inatumiwa kumeza dawa hizi. Pia dawa hizi iko kwenye katoni. Pia kwenye katoni hii daktari anaweza kuandikia jinsi ya kumeza hizi dawa kwenye katoni.